Muuzaji wa samaki katika soko la samaki ametandaza aina mbalimbali ya samaki wa bahari kwenye virai tofautitofauti, inavyotofautishwa na rangi kama ya manjano na buluu. Kaskazini wa sehemu ni wauzaji samaki wengine kuashiria hili ni soko changamfu wa kuuza samaki.

Mlo wa bajia kwenye sahani nyeupe. Sahani ni yenye umbo wa mstatili na imewekwa kwenye sakafu ilio na rangi ya madoadoa ya nyeusi na nyeupe. Kwa upelelezi zaidi yaonekana mlo huu wa rangi ya manjano ni bidii ya upishi maalum.

Chakula ya wali uliotayarishwa na viungo mbalimbali, ikabadilisha rangi ikawa manjano. Wali hii imeongezewa supu rojo rojo, kipande ya kuku, mayai chemsha, na kachumbari ya vitunguu, nyanya, na hoho. Kando ya sahani hii kuna sahani ya pili iliyobeba kijiko umma, na kisu ya kuwezesha kukula hii chakula. Pia kuna kichokonoa na chumvi.